Mashabiki wa michezo wakiwa kwenye furaha wakisherehekea au kushangilia timu yao, watu hawa wamevaa mavazi ya rangi ya bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe na fulana zilizoandikwa Kenya Arabic.

Jengo la Department of Immigration Services Passport Control Office, mbele ya jengo hilo kuna watu kadhaa wakiwemo maafisa wa serikali waliovaa suti rasmi. Afisa wa usalama aliyevalia sare ya kijeshi na maski.

Watu wakiwa wamesimama kwa mstari katika sehemu ya huduma ya umma kama vile benki, mahakama au ofisi ya serikali. Watu hao wanashikilia miharaka mikononi mwao.

Majaji wa mahakama ya juu ya Kenya Supreme Court , akiwa wameketi kwenye jukwaa na mahakama wakati wa kikao rasmi. Majaji hawa wamevaa mavazi ya kimahakama yanayojumuisha kanzu nyeusi.

Kundi kubwa la mashabiki waliokusanyika kwenye uwanja wakishangila kwa furaha. Watu hawa wamevaa mavazi ya rangi mbalimbali, wengi wao wakiwa na mavazi yenye rangi ya bendera ya Kenya, meusi, mekundu, kijani na meupe.

Ndani ya ofisini iliyojaa vitabu vidogo vya rangi ya blue ambavyo vimewekwa kwa vikundi kwa kutumia rubber bands . Vitabu hivyo vinafanana na vile vinavyotumika katika kurekodi taarifa kama vile afya, elimu au utawala.

Huduma centre nchini Kenya kituo cha serikali kinachotoa huduma mbalimbali wa wanainchi mahali pamoja kwa nafsi na urahisi. Maafisa wa huduma wamevali sare rasmi ya huduma Kenya.

Hapo kuna watu wengi wanasimama na wote wanavaa kofia ya rangi yake ni buluu na kuna mmoja hapo anasimama anaona matangazo hao wengine.

Utoaji wa huduma kwa jamii linalofanyika chini ya hema. Kuna watu wengi wanaohudumiwa na maafisa walioketi mezani na huduma zinazotolewa zimeonyeshwa kwenye vibao vilivyoandikwa majini.

Jaji mwanamke akiwa kwenye hafla rasmi ya kuapishwa, amevaa mavazi rasmi ya jaji yenye rangi nyekundu na nyeusi. Na anashikilia Biblia mkononi wa kushota huku akiapa mbele ya kipaza sauti kilichoweka kwenye jukwaa.

Tukio la usajili au maojiano yanaofanyika ndani ya ukumbi wa michezo au mkutano. Kijana aliyevaa sare za shule ambayo ni suruali ya rangi ya blue na shati jeupe.

Mwanaume aliyevaa kofia mbili za plastiki zenye mandishi ya kisiasa, maandishi yanasomeka kura kwa moi na kanu labda na picha ya jogoo, nembo rasmi ya chama cha kanu.

Washabiki wa timu ya soka ya Bandari FC wakiwa kwenye uwanja wakimshangalia kwa furaha. Mashabiki hawa wamevalia mavazi yenye rangi ya timu yao, kwanza blue na nyeupe.

Kundi la watu waliovaa mavazi ya rasmi, wakifurahia tukio fulani la kikazi au kitalumu, watu wawili walioko mbele, mwanamke aliyevaa nguo nyeusi na mwanaume aliyevaa suti na tai ya njano.

Kundi la wanaume wakihusika katika mchakato wa kujaza fomu mbalimbali mezani wanaonekana wa makini huku wakiwa na kalamu mkononi.

Mashabiki wa timu ya soka ya Gor Mahia FC wakiwa wamevalia a jezi ya kijani na nyeupe, rangi rasmi za timu hio, wameshika bango lililoandikwa Gor Mahia FC.

Kundi la watu walioketi wakisikiliza kwa makini mahadhara au maelekezo kutoka kwa mwanamume aliye mbele yao anayesimama na kushika karatasi mkononi.

Tukio rasmi ambapo mwanamke anayebeba mtoto anapokea hati au jeti kutoka kwa afisi ya serikali aliyevalia shati jeupe. Tukio linaonekana kufanyika kwenye kituo cha huduma kenya.

Shughuli ya ujenzi au uchimbaji wa mitaro kwa ajili ya kuweka mabomba mkubwa wa maji au mifereji ya maji taka.

Kundi la watu walioketi darasani wakitumia kompyuta katika sehemu ya mbele. Wanawake wawili wanaonekana wakishirikiana kwenye kompyuta moja. Mwanamke aliyevaa koti jeupe na jeusi anatumia kipande ( mouse ).

Hapo kuna watu wengi wanasimama na wako furaha sana na wengi wanaweka juu kibendera ya kitaifa.

Hapo ni ndani ya huduma na kuna mwanawake wawili wanaketi. Mmoja anavaa t-shirt nyeusi na anakaa hapo nje. Mwingine anavaa t-shirt cheupe na anamhurumia huyu mwingine.

Mafansi wanakaa juu ya stadiamu inaonekana wanafuraha sana ni kama timu yao wamefunga mbao. Inaonekana wako furaha na moja anavaa T-shirt nyeupe.

Tukio rasmi la viongozi mbalimbali ambapo wawili kati yao wanapeana mkono kwa furaha. Watu waliopo kwenye picha wamevaa mavazi rasmi kama suti.

Hii ni kitambulisho imewekwa juu ya meza, na imepangwa vizuri sana, na moja inakaliwa pande ingine, na imeandikwa huku.

Zoezi la usajili wa alama za kidole katika ofisi ya serikali au tasisi rasmi. Mtu aliyevaa suti ya bluu anafanya usajili kwa kueka vidole vyake kwenye kifaa cha kuchukua alama ya zi.

Mwanaume na mwanawake wakiwa katika hali ya furaha. Mwanaume anaonekana amevaa jaketi nyekundu na nyeupe. Anashika na mkono na mwanawake aliyevaa blauzi yenye mchoro ya rangi tofauti tofauti.

Afisa wa serikali au taasisi rasmi aliyeketi mezani akiwa anachukua alama za vidole za kijana aliyesimama karibu naye. Afisa huyu amevaa glovsi za plastiki kwa ajili ya usafi na tahadhari.

Hapo kuna wachezaji wawili ni wanawake na wengine wa fans wanaangalia huku nyundo .Wanaketi huko hawa wasichana wawili wanavaa mmoja anavaa tishati white na mwingine anavaa tishati kijani.

Hapo kuna watu watatu, wawili ni wasichana, hao wote wanafurahia sana na hao wanavaa sare ya jaji, na ni nyekundu na mmoja anavaa kiuno.

Hapo ni ndani ya huduma na kuna watu wengi hapo. Watu watatu wanasimama na mwanamke mmoja anaketi hapo na mbele yake ako na kompyuta na hao wengine wanafurahia sana.

Hapo kuna watu wanne. Mmoja ni wanawake, na huyu wanawake anasimama na mwingine hapa wanasimama. Na hawa watu watoto, wanavaa suti. Na watu wawili wanaketi chini na wanaandika kitu.

Mafansi ndani ya uwanjani. Na mafansi wakona tishirti nyeupe na nyeusi rangi yao. Na wengine wakona furaha sana.

Hapa ni ndani ya stadium na kuna watu wawili wanasimama hapo mmoja hapo anavaaa t-shirt blue na suruali nyeusi na mwingine anavaa t-shirt .

Jalada la kitabu cha muongozo wa sare na taratibu za rasilimali. Watu katika idara ya mahakama ya Kenya. Human resource policies and procedures manual .

Hapa ni ndani ya huduma. Kuna watu wawili wameketi chini huku na mbele yao kuna computer na wanangojea hapo juu kumeandikwa death and birth certificate ni mahali ya kupata certificate .

Jaji aliyevaa mavazi rasmi ya mahakama, akiwa anahotubia umma, kutoka kwenye numbari yenye mambo ya Judiciary, the public of Kenya . Mavazi yake ni ya, rangi ya nyekundu.

Picha inanionyesha mafans wa Bandari FC . Hii fans anavaa tshirt ya samawati na hapo mbele yake imeandikwa bandari FC .

hao wanakaa ni mafans na wamefurahia sana timu wao. hapo bendera unaona wamewekea juu bendera ya Kenya na wamefurahia sana ni kama timu wao wamefunga bao.

Hapo kuna watu wawili. Mmoja ni mchezaji na mwingine inaweka ni timu kama coach na huyu ndio anasainiwa anaitwa Sylvaine na hiyo timu ni timu ya KDF .

Kuna watu wengi walioketi hapo na kuna wanaume wawili hapo wanaandika kitu na wengine wanaangalia. Hii ni kama vitu ya huduma na hizo kitu.

Hapa ni mahali ya huduma na kuna watu watatu, mwanamke mmoja ako hapo ndani na anauliza wengine. Mmoja anavaa suti nyeusi.

Hii ni picha inaonyesha Supreme Court of Kenya. Na hapo juu imeandikwa SCC Block . Na hapo kuna maelezo yameandikwa hapo chini na LGBTQ na plus hizi.

Hii picha inanionesha passport. Na hii passporti ni nyingi na rangi yao ni rangi ya samawati.

Hii picha inanionyesha watu wawili na mmoja ni mfanyikazi wa huduma. Na ako mbele yake kompyuta na mmoja mwingine hapo nje anavaa kofia nyekundu na mask .

Hawa wote ni wachezaji na ni wanawake na wanavaa sare ya rangi yake ni blue na wote wanapatia sapoti timu wake wengine kwa hapo uwanjani.

Hapo ni ndani ya huduma na Kuna watu wengi na Kuna watoto wanasimama na mmoja anakalia mbele ya komyuta na hapo Kuna baluni na rangi yake ni kijani

Hii picha inanionyesha watu watatu, mmoja ni mwanaume, wawili ni wasichana, na mmoja anavaa mask moja ingine anaongea mikrofoni, mwenye anakaa kama lawyer .

wafanyikazi wa huduma Kenya, wote wamevaa suruali nyeupe, na shati nyeusi. Wao ni wasichana na wavulana wengi.

Hapa kuna mtu mmoja anavaa kofia na anavaa koti na ako na passport anatuonyesha. Hapo nyuma yake kuna magari yamesimama.

Hapo kuna wachezaji na hao wachezaji ni mwanamke na wako na mchezaji wa mkono na amwingine anavaa tishati nyeusi na mwingine anavaa tishati buluu.

Hapo kuna ma fans wa Kenya na wanashika bendera ya Kenya, wote wanafurahia sana. Na huko juu kuna vitu imeandikwa Go Wolfs ni kama ni ma fans wa Kenya.

Hapa unaonekana ndani ya huduma. Wanawake wanne wa ndani hapo wanakalia kiti na wengine wanasimama huko juu.

Inaonyesha wachezaji, mmoja ni goolkeeper , wengne wanacheza mbele. Timu moja ndio wanachukua cornerkick na wengine wana defence , na goli ni moja na moja, na.

Huku kuna watu wawili, wanao wanaume wawili walioketi katika wanatia saini kwenye hati au mkataba. Mwanamke upande wa kushoto na mwanaume upande wa kulia wamesimama wakisaidia au kuhusia utiaji saini.

Hapo kuna wachezaji watano. Inaonekana wamefuraha sana ni kama wamefunga goli, na tishati yao ni bluu, na hapo juu imeandikwa Bandari FC.

Mtaro wa udongo uliochimbwa kando ya barabara au njia na ndani yake kuna maji ya rangi ya udongo, huenda kutokana na mvua au maji yaliyotuama.

Picha inanionyesha viongozi wa ngazi za juu wamesimama pamoja mbele ya bendera za taifa. Wengine wamevaa mavazi rasmi ya majaji.

Hapo kuna watu wengi na hao watu ni wachezaji. Na wanavaa tishati nyeupe imeandikwa Kenya, na wao wachezaji wao volleyboli .

Tukio rasmi au mkutano wa kikazi ambapo watu kadhaa wamevalia mavazi ya heshima. Mtu mmoja wa kiume walioko upande wa kushoto aliyevaa shati jeupe.

Picha inaonyesha mfanyikazi wa huduma na mmoja anakaa na kompyuta na mwingine anahudumiwa, na hapo desk imeandikwa huduma Kenya.

Hapo ni ndani ya huduma kuna watu wengi. Watu wengine wanavaa suti nyeusi. Mmoja wao anavaa suti samawati.

Tuko ndani ya stadium , na kuna mafans wamefurahia sana na wengine wanakaa wanavaa tishiti blue na hapo juu imeandikwa Khwakhola.

Hapo kuna watu wengi, hapo huduma. Naona kama wanataka kitambulisho na kuna watoto wadogo wako hapa.

Hii picha inanionyesha wafanyikazi wawili wakiwa wamekaa katika dawati la ofisi ya huduma ya umma, chini yao kuna maandishi NCA service , kila mmoja wao ana kompyuta ya mezani mbele yake.

Hapo kuna watu wengi wa ndani ya huduma. Inaonekana wanaongojea kuhudumiwa. Kuna wanawake wawili wakikaribia. Mmoja anavaa tshirt nyeupe.

Watu wawili, mmoja anakaa goli na huyu mchezaji wa mpira, ni mchezo wa voliboli, na mmoja anavaa tishati nyeupe na mwingine anavaa kijani.

Hapo ni mahali ya huduma na kuna watu watatu, mbili wanakaa ndani ya huduma na mbele yao, mbele yake anasimama mtu mwingine.

Ndani ya huduma na anaonekana mtu anaketi hapo ndani ya huduma na anavaa shati nyeupe na maski . Mbele yake kuna kompyuta.

Mafans wanafuraha sana inaonekana wamevaa T-shirt nyekundu imeandikwa Tusker. Wengi wao wako na furaha.

Hapo kuna watu wengi wanasimama. Wanne ni wanaume, wawili ni wanawake. Hao wanaume wanavaa suti na huyu mmoja wa wanawake anasimama hapo na anapata mawaidha kwa wengine.

Picha inanionyesha mfumo wa bombo kubwa la maji au majitaka ambalo linaelekea kwenye chembe ya maji, taka au sehemu ya ujujaji.

Kuna watu wengi hapo, wengine wanakaa kiti, hapo ni info desk na wanahudumia watu wengi inaonekana ni kama hapo.

Kuna watu wengi. Na wawili wameketi na wanaandika kitu. Mmoja nahudumia mwingine, ni kama anakata kitambulisho. Wanaandikwa

Picha hii inanionyesha kundi la watu waliokusanyika chini ya mwavuli wa maungamo wenye maandishi yanayosomeka mama miradi Millicent Omanga, jina linalohusishwa na mwanasiasa wa rafu wa Kenya.

Hii picha inanionyesha watu wawili na mmoja amevaa suti nyeupe na tai na shati nyeusi hapo ndani na mwingine anavaa tishati ya majaji.

Hafla rasmi ya kiapo cha uaminifu ambapo mtu mshauri anayeonekana kuwa kiongozi wa juu wa serikali anaapa mbele ya uma. Anaweka mkono wake wa kulia juu ya bibilia huku akiapa kwa mkono iliyoshikwa na mwanamke mbebini ake.

Hapo kuna mtu wengi na kuna wengi wanava sare ya jaji .Na kuna mtu hapo anaketi anavaa suti anaandika kitu huyo mwingine anasimama anangalia faili.

Tukio rasmi la kiserikali ambapo viongozi wakuu wa serikali na mahakama wanatoka katika jengo la serikali. Tukio la kitaifa linalohusiana na mahakama.

Hiyo picha inanionyesha mwanaume aliyevaa suti rasmi ya rangi ya buluu akiwa amesimama mbele ya ibara na kushika bibilia kwa mkono wake wa kushoto huku akiambia kwa mkono wa kulia umeinuliwa juu.

Picha hii inaonyesha maonyesho ya wazi ambapo Idara ya Mahakama ya Kenya, kupitia Judishari ya Kenya, imewasiliana moja kwa moja na wananchi. Pia ina mpango uliyoandikwa "Nairobi International Trade."

Hii picha inanionyesha mchezaji anacheza mpira inaitwa voli boli na ni wasichana watu. Mmoja amevaa t-shirt ya kijani na mmoja mwingine amevaa t-shirt nyeupe.

huko ni ndani ya uwanjani na huko wafansi wamefurahia sana ni kama timu wao wanalead goli moja na kadhalika na kuna mtu mmoja ameweka

Hapo kuna mafansi wengi na wanaonekana wakifurahia sana. Na kuna watu wawili wanasimama, wanavaa kofia ya Masai. Na hapo kuna msichana anawaongelea hao na wana bendera ya Kenya.

Picha hii inanionyesha kundi la wachezaji wa timu ya mpira wa miguu wakiwa katika mazoezi ya pamoja uwanjani. Wachezaji hawa wamevalia sare ya mchezo za rangi ya buluu na bidhaa yao wamevaa vizibao za rangi ya kichina.

Hapo kuna wachezaji wengi wamevaa tishati nyeupe. Imeandikwa hapo juu KDF na inaonekana ni kama ni wachezaji wa.

Hii picha inanionyesha kikundi cha mashabiki wa soka wakiwa kwenye jukwaa la uwanjani wakishangilia kwa furaha na hamasa kubwa wengi wao wamevaa jezi na njano